Karatasi hii imetoa jumla na tofauti ya majibu ambayo yameangaliwa kwa usahihi, kifuniko chake kinapamba kiumbe mkubwa mwenye meno na mdudu mrefu, mtoto hujifunza hesabati hapa akili huimarika.

Mkono mmoja umeshikilia matini la somo la Kiswahili gredi ya pili iliyo na michoro mbili ya farasi, zinazoenda kwa mwendo wa kasi sana kuashiria safari ya masomo humu shuleni.

Watu wenye ulemavu wamepiga foleni huku wakiwa na tabasamu. Wamesimama wima. Nikiona mpira kando yao kiashiria kana kwamba wanajitayarisha kucheza mpira wa kandanda.

Ukuta umewekwa mbunifu wa majaliki ambapo mtoto ameorodhesha jumla mbali mbali kwa rangi ya zabibu jeusi. Kando yake picha ndogo ya emoji yenye uso mwenye tabasamu unaashiria maendeleo yake yanayoendele bila vizingiti. Usaliti wa mkono wake kunaonekana wazi wakijifunza kila hesabu ni hatua kuelekea ustadi mkubwa.